Sehemu ya juu ya kompyuta ndogo, ikionyesha kivinjari cha mtandao. Juu ya skrini kuna saa inayoonyesha, kwenye upao wa utafutaji, kuna maswali kama what would you like to search ?

Eneo la kazi lenye kompyuta mpakato katikati ikiwa na maudhui ya Online Classroom juu kushoto. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu mwanamke anaonekana akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Kompyuta mpakato nyeusi ikiwa wazi, ikiegemea kando ya rundo la vitabu vinne vilivyopangwa juu ya meza. Vitabu hivyo vina vifuniko vya rangi tofauti njano iliyofifia, nyekundu, kijivu na nyeupe vikipumzika kando ya kifaa.

Mwanamke mwenye miwani akitabasamu akiwa ameketi mezani na kutazama kompyuta mpakato. Amevaa shati la samawati ya jinsia na anashika kalamu mkononi uku akiandika kwenye daftari ndogo.

Mfano ya masomo ya mtandaoni na teknolojia. Kompyuta kubwa ya mezani iko kati kati ikionesha kitabu kikifunguka kwenye skrini. Karibu na kompyuta kuna kofia ya kuhitimu kundi la vitabu na zanaa ya kuandika.

Watoto wawili, labda wanafunzi, wakiwa wamevalia sare za samawati, wanafurahia kutumia kompyuta mpakato. Wote wawili wana tabasamu na wanaonekana wakifurahia wanachokiona kwenye skirini.

Kompyuta mpakato iliyo wazi, ikiwa na maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye skrini ya rangi ya njano. Chini ya maandishi hayo, kuna ikoni nne, zikiwakilisha shughuli mbalimbali za kujifunza mtandaoni.

Mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa karibu wote wakiwa wamevaa vipokea sauti masikioni na wakiangalia kompyuta mpakato. Mwanamke anaonekana akimshika mtoto kwa upendo, labda mama au mlezi.

Mtu anatumia kompyuta mpakato huku ikitokea picha ya kielektroniki yenye miunganisho na mitandao na ikoni zinazoelea. Miunganisho ya mwanga inaonekana kutoka kwenye kompyuta na macho ya mtu ikielekea kwenye duara yenye ikoni ya teknolojia.

Wanafunzi kadhaa wa kike ,wengi wao wakiwa wamevalia hijabu. Wameketi darasani wakitumia komputa ndogo. Wanafunzi wawili wa mbele wanaonekana wakishirikiana na kucheka wanapotazama skrini. Kompyuta ndogo inaonekana kuwa na maudhui ya elimu .

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi, amekaa mezani mbele ya kompyuta. Anaonekana akitabasamu na kupendeza akishika kalamu huku akichunguza daftari lililo wazi.

Mtu akitumia kompyuta kufanya mkutano wa video, mtu huyo anaonekana kutoka nyuma akiwa ameketi mbele ya skrini kubwa ya kompyuta. Kwenye skrini kuna mwanamke akizungumza, akionyesha anaendelea na mazungumzo.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta mpakato akivaa vipokea sauti masikioni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha nyingi za watu tofauti, zikionyesha mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Mwanaume akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni akitazama kompyuta ndogo. Skrini yake inaonyesha mkutano wa video na watu kadhaa. Watu wanaonekana wakishiriki kikamilifu.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia amekaa kwenye kiti cha ngozi. Amevaa nguo nene ya rangi ya krimu na anafanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi. Anaonekana akipiga chapa kwa umakini.

Mtu anayeonekana kuwa mwanafunzi akitumia kompyuta kibao yenye programmu ya kujifunzia. Hii inaonyesha picha na maandishi mbalimbali ikiashiria maudhui ya elimu. Mikono yake imeshika kifaa hicho kwa umakini.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akiwa amevaa miwani na shati la mistari. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaandika kwenye daftari. Anaonekana akifanya kazi au anajifuza nyumbani.

Mwanamke mzuri, mwenye tabasamu zuri, ana nywele fupi za rangi ya dhahabu, amevaa koti la rangi ya bluu iliyokolea na saa ya dhahabu mkononi mwake. Anaonekana yupo ofisini au kwenye mkutano akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa akiwa amejikita kwenye kazi yake ya shule. Amekaa mezani akishika penseli na kuandika kwenye karatasi. Upande wa kulia kuna kompyuta ambayo iliyo wazi ikionyesha picha ya mtu mwengine.

Mwalimu akifundisha fomula maarufu. Mwalimu anaonekana akifafanua somo mbele ya ubao mweupe. Jambo la kuvutia ni kwamba picha ya mwalimu huyu, inaonekana pia kwenye skrini ya kompyuta ya mkononi, ikionyesha uwezekano wa masomo ya mbali, au mkutano wa mtandaoni.

Kuna msichana mdogo, anaonekana ana asili ya kisasa, akiwa amekaa mezani akisoma au akijifunza. Amevaa vipokea sauti vya masikioni visivyo na waya na anaonekana akitabasamu. Jambo linaloashiria kuwa anafurahia kile anacho kifanya.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zenye mawimbi akionekana kujishugilisha na kazi kwenye kompyuta yake. Amevalia sweater nyekundu na anaonekana makini sana, akiwa amejishika kidevu.

Mlango wa maktaba ya shule, au chuo kikuu. Juu ya mlango mkuu ambao, neno library limeandikwa wazi. Kuta za rangi ya krimi , na sakafu ya vigae vya rangi ya samawati na nyeupe, zinaonekana.

Wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa chenye vitanda vitatu. Kila kitanda kimefunikwa na shuka za rangi za waridi na blanketi kati ya vitanda kuna mapazio ya samawati.

Ukumbi mkubwa wa michezo wenye uwanja wa ndani na viti vya watazamaji. Viti vimepangwa katika sehemu mbalimbali likiwa na rangi ya samawati, kijani na njano. Uwajani kuna watu wachache wakicheza.

Uwanja wa soka wenye nyasi vya kijani kibichi na wachezaji kadhaa. Mchezaji mweusi mwenye nambari ishirini na moja kwenye jezi yake anaonekna akishika mpira. Mwenza wake mweupe mwenye nambari kumi na tano yuko karibu.

Maktaba au chumba cha kusomea chenye nafasi kubwa na utulivu. Kuna meza nyingi za mbao na viti vilivyopangwa kwa safu zikitoa nafasi za kusomea binafsi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao. Vitanda hivi vina magodoro na shuka vikionyesha kuwa vimetayarisha kwa ajili ya kulala ,mapazia yenye rangi ya waridi na mistari meupe yamefungwa kwenye madirisha yakipamba chumba.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vidogo vya mbao, vikiwa na magodoro yenye matandiko ya rangi nyekundu na kahawia. Kati ya vitanda kuna pazia refu la rangi ya kahawia likitenganisha nafasi.

Kumbi la mikutano au sinema kubwa ikiwa na viti vingi vya rangi vya chungwa vilivyopangwa kwa safu ndefu. Sehemu ya chini ina viti vingi huku sehemu ya juu ikiwa na viti vichache.

Maktaba safi na yenye kupendeza iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Rafu hizo zinafunika kuta nyingi, zikitoa chaguo kubwa la masomo.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa juu na chini vikiwa vimetengenezwa kwa chuma cheusi. Vitanda vyote viwili vimewakilishwa na mashuka meupe na taulo zilizokunjwa vizuri vikionyesha utaratibu.

Maabara kubwa ya kisayansi nyenye meza ndefu za kazi na sehemu za kuzama maji. Juu ya meza kuna mabomba ya maji na madawati yana nyuso za mbao. Rafu za kuhifadhi zimetundikwa juu ya madirisha upande wa mbali.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu, wakiwania mpira kwenye uwanja wa udongo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya chungwa, akionekana akikata chenga. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya manjano na samawati, akishikilia mpinzani wake.

Ukumbi mkubwa ulio wazi na viti vingi vilivyopangwa kwa safu nadhifu tayari kwa mkutano au hafla. Viti hivyo vina rangi ya samawati na kijivu vikiwa na muundo sawa wa kisasa.

Ukumbi mkubwa na mpana uliopangwa kwa uangalifu kwa ajili ya hafla au mkutano. Safu nyingi za viti vya bluu zimepangwa kwa usawa zikitoa nafasi ya kutosha kwa watu wengi.

Chumba chenye vitanda viwili vya orofa, vyote vikiwa na magodoro ya samawati na matandiko ya eneo pana. Muundo wa vitanda ni wa mbao, ukiashiria uthabiti. Sakafu imewekwa vigae vya rangi ya kahawia.

Chumba kirefu chenye safu mbili za vitanda. Kila kimoja kikiwa na godoro la pinki na chandarua cheupe kilichoning'inia. Vitanda vimepangwa sambamba vikiunda njia ndefu katikati.

Chumba kikubwa cha kompyuta chenye safu mbili za kompyuta zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kila kituo cha kompyuta kina kiti, vingine vikiwa vya rangi ya njano na vingine vya rangi nyekundu.

Chumba cha darasa kisicho na wanafunzi chenye madawati na viti vingi vilivyopangwa safu safu. Rangi ya samawati iliyokolea imetumika kwenye viti na sehemu ya juu madawati huku fremu za chuma zikionekana nyeusi.

Mchezaji wa mpira wa kikapu, akiwa amevalia jezi ya rangi ya manjano na samawati amesimama kwenye uwanja wa wazi wa mpira wa kikapu, akijiandaa kurusha mpira.

Lango kuu la chuo Kikuu cha Kenyatta likiwa na muundo maridadi wa rangi nyeupe na samawati. Juu ya lango, lina jina Kenyatta University limeandikwa wazi. Kando ya lango, kuna barabara iliyotengenezwa vizuri, ikiwa na alama za barabara za manjano na nyeusi.

Darasa au ukumbi wa mafunzo, mwalimu mwanaume mweusi amesimama mbele akizungumza na kundi la wanafunzi walioketi kwenye meza. Wanafunzi wengi wao wakiwa wanawake wanasikiliza kwa makini.

Kitanda cha orofa mbili kilichopakwa rangi nyeupe na kuvalishwa shuka zenye marinda mepesi. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala chenye mapazia meupe yaliyofungwa dirishani. Ukuta wa nyuma una mandhari au rangi ya manjano, huku ukuta upande mwingine ukiwa na muundo wa maua au michoro.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao nyepesi. Godoro moja linaonekana kwenye orofa ya chini. Upande wa kushoto wa kitanda, kuna kabati ndogo ya mbao.

Jengo la kifahari lenye paa la kahawia, likizungukwa na bustani nzuri iliyopandwa. Mbele ya jengo kuna barabara ya lami inayozunguka, ikiwa na viunga vya barabara vilivyopakwa rangi ya manjano.

Maabara tupu enye meza ndefu za kazi na sinki, juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile glasi na stendi za majaribio. Makabati ya chuma na glasi yamebandikwa ukutani.

Chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka la rangi ya kahawia na mito myeupe. Juu ya kitanda kuna taulo nyeupe zilizokunjwa vizuri. Ukuta nyuma ya kitanda umepambwa kwa kitambaa au ukuta wenye michoro ya kijometri yenye rangi mbalimbali.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti vya samawati wakimsikiliza mwalimu au mhadhiri aliye simama mbele. Skrini kubwa inawaonyesha mada ya masomo na ubao mweupe unao onekana nyuma yake.

Ukumbi mkubwa wa mikutano ulioandaliwa kwa ajili ya tukio. Safu nyingi za viti vya kijivu vimepangwa vizuri kuelekea jukwaa. Jukwaa lina meza iliyofunikwa kwa nguo ya bluu na viti kadhaa likionyesha mahali pa wazugumzaji.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kila dawati lina kiti chake vikiwa vimetegenezwa kwa chuma na plastiki na vinatoa muonekano wa kukaribisha mwanafunzi.

Watu watatu kwenye bwawa la kuogelea lenye maji ya bluu. Mtu mmoja anaogelea akitumia kifaa cha kusaidia kuelea akitengeneza mawimbi madogo. Mwingine amekaa kando ya bwawa maji yakimfikia kiunoni.

Chumba cha kusubiria au ofisi chenye nafasi kuna viti vyeusi kadhaa vilivyopangwa kando ya meza ndogo ya kahawia katikati, kwenye ukuta wa nyuma kuna madirisha makubwa yaliyofunikwa na mapazia yenye milia na rangi nyekundu na nyeupe.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya njano likiwa na maandishi Kamacharia girls secondary school upande wake. Ndani ya basi kuna wanafunzi kadhaa baadhi yao wakiwa wametoa mikono nje ya madirisha labda wakiwapungia mkono watu walio nje.

Hichi ni chumba kidogo cha kisasa labda chumba cha mwanafunzi. Kitanda kimepangwa vizuri na kina matandiko ya buluu na meupe. Kuna televisheni iliyoning'inia ukutani karibu na kitanda.

Chumba chenye madarasa au maabara ya kompyuta. Kuna ubao mweupe mkubwa ukutani, na viti viwili vya plastiki vya samawati pamoja na kiti kimoja cha mbao vimepangwa mbele yake.

Kundi la watoto wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa la shule, lenye rangi ya njano. Basi lina maandishi. Watoto wote wamevalia sare zinazofanana, za rangi ya samawati nyeusi, zenye nembo fulani kifuani.

Kundi la wanadada, wakiwa wamekusanyika karibu na chombo cha kusagia. Mwanamke aliye katikati ameinama akitumia chombo hicho kusagia kitu fulani, labda chakula au viungo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi mbali mbali. Wanaonekana kutembea mfululizo ndani ya jengo. Baadhi yao wametabasamu wakionyesha furaha.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa vijana wanekusanyika juu ya jiwe kubwa ama mlima mdogo. Wamevaa nguo za kawaida baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa.

Watu watatu huenda wakiwa familia wakishiriki shughuli ya uchoraji kwa kitu kinachoonekana kama mradi wa mbao. Kijana mdogo aliyevalia tishati la mistari mekundu na meupe ameshika brashi anapaka rangi kwenye mbao.

Mwanamke mchanga mwenye miwani, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akizungumza kwa shauku na wenzake. Amevalia shati jeupe lenye michoro ya maua na suruali nyeusi. Anaonekana ameshika karatasi akionyesha ushiriki wake kikamilifu.

Mwalimu mwanamke akifundisha mtoto mdogo, pengine mwanafunzi. Mwalimu ameshika bango kubwa lenye herufi za vokali, na ishara za mkono zinazoendana nazo. Mtoto amevaa sweta ya rangi ya machungwa na anaonekana akijibu ishara za mwalimu.

Mwanamke huenda akawa mwalimu au mtaalamu akiwa ameketi mezani na msichana mdogo. Mwanamke amevaa miwani na shati la rangi ya kijani kibichi, akitabasamu kwa upole, huku akitumia lugha ya ishara mikononi mwake.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akicheza na vifaa vya elimu. Mwanamke mwingine amekaa karibu naye kwenye sofa, akitabasamu na kuangalia chini kwenye simu yake.

Msichana mdogo labda mlemavu akijifunza kwa bidii. Upande wa kushoto ameshika rundo la karatasi au vitabu mdomoni akionyesha afya. Upande wa kulia amelala kifudifudi sakafuni akiandika kwa kutumia kalamu iliyoshikanishwa na mdomo.

Kijana labda mwenye Down Syndrome akiwa ameketi kwenye meza na kuandika. Amevaa shati la rangi ya chungwa na anatabasamu akionyesha furaha na umakini kwenye kazi yake.

Mwanaume aliyevaa miwani na shati la milia, amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Anashikilia simu mkononi mmoja, na kitabu au daftari kwa mkono mwingine, akionyesha utulivu na umakini.

Mvulala mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha mgurudumu, akitabasamu kwa furaha amevalia shati jekundu na surauali ya jinsi ya buluu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizo pangwa vizuri zikiwa zimejaa vitabu vya haina mbalimbali.

Watoto kadhaa wakiwa darasani, mmoja ambaye anaonekana vizuri na amevaa barakoa ya bluu na denim , anaonekana akiwasiliana na mwenzake kwa lugha ya ishara kwa kutumia mikono yao.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa amekaa mezani, akionyesha kitu Kwa kidole chake. Amevalia fulana ya kijivu na michirizi nyekundu. Mbele yake kuna chombo cha plastiki. Nyuma yake kuna vitu vya kuchezea vya rangi mbalimbali na mtu mzima anaonekana Kwa nyuma akionyesha kitu.

Kijana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu. Amevalia sweta ya rangi ya kijivu. Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia ameketi karibu naye akimshikia kitabu kidogo au kadi.

Mwanamke, huenda akawa mwalimu, akimfundisha msichana mdogo. Wote wawili wameketi kwenye meza na mwanamke anamshikilia kifaa chenye picha au herufi akimfundisha mtoto. Msichana anaonekana makini akinyosha mkono wake kukelekea kifaa hicho.

Mwalimu mwanamke akishirikiana na watoto wadogo wanne darasani. Watoto wawili wa kiume na wawili wa kike wamekaa kwenye meza ndogo wakicheza na vitu vidogo. Mwalimu anatabasamu akionyesha furaha na urafiki na wanafunzi wake.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia, akiwa amejikita kusoma kitabu. Ameketi na vidole vyake vikiwa vimeelekezwa wenye maneno, kwenye ukurasa. Amevaa sweater ya kijivu, yenye michirizi ya rangi mbalimbali na shati jeupe.

Mwanamke, ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi akisaidia mtoto mdogo wa kiume kujifunza ambaye amekaa kwenye meza na amevaa shati la njano. Wote wawili wanacheza na vipande vidogo vya rangi mbalimbali labda kujifunza kuhesabu au kupanga.

Mtu mzima na mtoto ,wakiwa wamejishughulisha na mchezo au zoezi la elimu. Mtoto anayevalia miwani, anashika kalamu maalumu, akielezea kwenye ubao wenye namba na alama za nukta, zinazo onekana kama herufi za brailli.

Msichana mchanga aliyeketi kwenye dawati darasani, akitumia mashine ya kuandika ya buluu. Anamiwani na anatabasamu, akionyesha shauku katika kile anachofanya. Nyuma yake, mwanamke, labda mwalimu au msaidizi, anamtazama kwa tabasamu.

Kuna mwalimu na wanafunzi darasani. Katikati kuna msichana anayeonekana kuwa na down syndrome , tabasamu kwa furaha huku amevaa miwani. Pembeni yake mwalimu mwanamke anatabasamu kwa upole.

Ukumbi mrefu wenye sakafu ya miraba ya buluu na nyeupe. Mwanamke aliye kando ya mwanaume aliyekalia kiti cha magurudumu. Mwanaume mwingine anaonekana kwa umbali. Kuta za ukumbi zina mipaka ya buluu na milango huku kukiwa na vizuizi vya mikono kando ya kuta.

Mwanaume mwenye nywele fupi akiwa amekaa mezani. Amevalia koti la kijani kibichi juu ya fulana nyeupe. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu kilicho wazi mbele yake.

Watoto watatu ndani ya darasa au maktaba. Msichana aliyembele anaonekana akiandika au kuchora kitabu chake huku akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kuskia masikioni mwake .Nywele zake ndefu zimesukwa.

Kuna mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeusi. Anaonekana kuwa makini macho yake yakiangalia juu kidogo kuelekea kulia kama vile anasikiliza kwa makini kitu au anawaza.

Mtu mmoja ameketi katika chumba chenye taa viuri. Anavaa shati la samawati la mikono mirefu. Anatazama moja kwa moja pahali juu na anaonekana amejishughulisha mno. Inaonekana yupo katika maktaba.

Watu wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa mbele ya ubao wa kijani kibichi, ulio andikwa formula za hisabati au physikia. Mwanamke mwenye nywele nyekundu na amevaa shati jeusi, anaonekana akifundisha au akizungumza kwa ishara za mkono.